Afya ya kinywa, wakionekana watu wawili; mmoja akiwa mwanamke mwenye nywele ndefu na kizibao cheupe na mwingine akiwa ni mtoto mwenye nywele ndefu kizibao cheupe, wote wakiwa wameshika miswaki wakiielekeza katika vinywa vyao.

Chumba cha kutolea huduma ya meno huku kukionekana mtu aliyelala kwenye kitanda huku kinywa chake kikiwa wazi na mtoa huduma aliyevaa nguo ya bluu na mipira myeupe mkononi na vifaa vya chuma mikononi akiingiza katika kinywa cha mteja huyo.

Chumba cha huduma ya meno kikiwa na ukuta wenye rangi ya karoti na mlango mkubwa wa kioo wenye maandishi meusi na chini ya ukuta kukiwa na maandishi mekundu na bluu na pembeni ya ukuta kwa juu kukiwa na picha ya mtu aliyesuka rasta amevaa shati jeupe.

Picha ya kijana aliyevaa fulana nyeusi akiwa katika chumba cha huduma ya meno akiwa amefungua kinywa chake na kushika jino lake kwa kidole akimuonyesha mhudumu aliyevaa mipira ya bluu mikononi na kifaa mikononi.

Afya ya mazingira kukiwa na sehemu likionekana gari kubwa lenye bodi la rangi ya bluu, huku ndani ya bodi hilo akionekana mtu aliyevaaa kofia na miwani, huku akiteremsha makasha ya chupa za maji na vinywaji vilivyoisha tayari kwa kuhifadhi na pembeni akionekana kijana mwingine.

Sehemu ya kuhifadhi taka kukiwa na ukuta wemye rango nyeupe uliochakaa , kuzunguka sehemu hiyo na nyuma ya ukuta huo ukionekana uzio wa mabati na huku ndani ya banda hilo kukiwa na gari la kumwaga taka lililo na rangi ya njano tayari kwa kumwaga taka hizo.

Sehemu yenye mazingira ya afya hatarishi, ikionekana sehemu ambapo udongo umemong'onyoka, na kutengeneza mfereji mkubwa wa maji machafu, yaliyochanganyika na taka. Na huku pembezoni, kukionekana nyumba wanazoishi watu.

Sehemu ya chumba cha kutolea huduma ya afya, chenye kuta za rangi nyeupe, meza kubwa yenye rangi nyeupe na viti virefu vya mbao, huku wakionekana wahudumu wa afya waliovaa makoti meupe, kofia na barakoa za kijani huku wakiwa wanaendelea kutoa huduma katika chumba hicho.

Chumba Cha wodi ya watoto kilicho na rangi ya kijani na nyeupe, vitanda vya chuma vilivyopakwa rangi nyeupe na magodoro yaliyotandikwa mashuka meupe, na juu ya vitaanda hivyo kukiwa na watoto wadogo na akionekana daktari aliyevaa koti jeupe na kushika kitabu mkononi huku akiangalia baadhi ya watoto hao.

Mtaalamu wa afya akiwa katika chumba chenye rangi nyeupe, rafu nyeupe zenye vitabu mbalimbali, huku akiwa amevaa koti jeupe shati la rangi ya bluu, akiwa anangalia kompyuta ya mkononi.

Sehemu ya chumba cha afya ya akili, kilicho na kuta nyeupe na katika chumba hicho kukiwa na watu wawili, mmoja alie kaa katika kiti kilicho na mito ya bluu na huku ameshika faili, na kando kukiwa na mwanamke alievaa flana nyekundu huku akiongea.

Sehemu ya chumba katika wodi ya watoto, kukiwa na mashine na kitanda kinachomsaidia upumuaji mtoto, na kando ya kitanda hicho chenye mashine kukiwa na watoa huduma wa afya waliovaa sare ya rangi nyeusi na bluu bahari, na kichwani wakiwa na kofia za bluu bahari na barakoa huku wakimwangalia mtoto huyo.

Sehemu ya chumba cha wodi ya watoto, kikiwa na kuta zenye rangi ya bluu bahari, kukiwa na kitanda cha chuma chenye rangi nyeupe, na juu ikionekana chandarua chenye rangi nyeupe; na juu ya kitanda hicho kukiwa na mama aliyeshika mtoto na huku akitabasamu.

Kundi la watoto waliobebwa na wazazi wao, huku wakiwa wameketi katika viti ndani ya banda lililojengwa kwa turubai nyeupe na mistari ya njano, huku tukiona mtoa huduma akiwahudumia watoto hao.

Sehemu ya chumba cha watoto katika jengo la hospitali, na ndani ya chumba hicho kukiwa na picha iliyobandikwa ikionyesha mama na mtoa huduma wakiwa na mtoto. Na katikati ya chumba hicho akionekana mtoto anayening'inia kupima uzito kwa kutumia chupi yenye rangi ya bluu na mkanda.

Chumba cha wodi ya watoto chenye kuta nyeupe, na huku kukiwa na meza zenye mashine ya joto za watoto. Huku akionekana mwanamke aliyevaa sare ya hospitali, akifungua mlango wa mashine hapo.

Sehemu banda la utoaji wa afya kwa jamii ikionekana ndani ya banda hilo, watoto wa shule walio waa sale wakiwa wamevaa kaptula za bluu zenye mistari mweupe na masweta yenye rangi nyekundu, na huku akionekana mtoa huduma aliyevaa kizibao cha njano na barakoa mdomoni.

Banda la mabati lililoezekwa kwa miti na mbao huku ndani kukiwa na watoto wadogo wa shule, na pia akionekana mtoa huduma wa afya ya jamii akiwakagua watoto hao vinywa vyao.

Kopo lenye dawa ya asili, lililo na mfuniko wa njano uliofunikwa kwa plastiki yenye maandishi madogo meusi na pembeni ya kopo hilo kukiwa na karatasi nyeupe yenye maandishi madogo na makubwa meusi na mbele ya kopo hilo kukiwa na picha ya mmea wa kijani.

Sehemu ya chumba iliyo na meza nyeupe, na juu ya meza hio kukiwa na glasi mbili nyeupe, na ndani ya glasi hizo kukiwa na dawa ya asili iliyo ndani ya maji na majani yakiwa ndani yake, na kando ya glasi hizo kukiwa na majani yaliyokando na mengine juu ya meza.

Sehemu ya picha ya mtu aliyeshika chupa ya dawa ya kienyeji, yenye rangi nyeusi na kuandikwa kwa maandishi madogo meupe na maandishi makubwa meusi.

Dawa za asili, zikiwa katika meza yenye rangi ya maziwa na juu ya meza hiyo kukiwa na glasi nyeupe yenye maji, na ndani yake kukiwa na maua meupe na njano na mimea ya kijani, na kando kukiwa na vijiko viwili, kimoja chenye unga wa njano na kingine chenye mbegu na chupa ndogo zikiwa kando yake.

Meza ya mbao iliyo na zulia dogo la gunia, na juu yake kukiwa na kikombe na kisahani kidogo na ndani ya kikombe hicho kukiwa na maji na kipande cha limao, na kando ya kikombe hicho kukionekana limao, tangawizi na chombo cha kusagia tangawizi.